Hapo mezani kuna madawa imwekwa ni kama ya kienyeji na inaonekana imepangwa vizuri sana. Hapo chini kuna bagi.

Krimu ya kutuliza maumivu inayojulikana kwa jina la Myaderm CBD pain cream ni bidhaa inayotengenezwa kwa kutumia CBD .

Mhudumu wa afya akimhudumia mwanaume kwa kumfanyia uchunguzi wa sikio mwanamke aliyevalia sare ya afya ya rangi ya buluu anaonekana akitumia kifaa maalum.

Tukio la ajali ya moto au mlipuko barabarani kuna moshi mzito mweusi unaopanda juu na moto mkubwa unaoonekana ukitoka kwenye gari. Watu wengine wamekusanyika karibu.

Mtaalumu wa afya ya kinywa, huenda ni daktari wa meno au mtaalumu wa elimu ya afya ya meno, akitoa mafunzo au ushauri kwa mwanamke aliyevaa hijabi ya kijani.

Madaktari wa meno wakiwa kazini wakimuhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Katika mmoja amevaa koti jeupe na jina Sarah limeandikwa.

Mazingira ya ukame mkali katika program kuna mizoga wa nyama aliyenakufa, labda ng'ombe, ishara ya adhari za ukame na njaa, nyuma yao kuna watu wawili wakitembea kwenye ardhi iliyokauka.

Hii ni vyombo vya asili viliotegenezwa kutokana na matunda ya gonge au mipanzi. Hutumika kwa kuifadhi dawa za asili au dawa za kiroho.

Maonyesho ya matumizi ya choo bora cha kisasa chenye mfumo safi wa hali ya juu. Kinachoekeza kutumika katika maeneo ya ardhi jijini au yenye mindumindu.

Habari za mafuriko katika maeneo ya makaazi duni, maji ya rangi ya udongo yanayotiririka kwa kasi mbele ya nyumba za mabati na mawe yanaashiria mvua kubwa au mafuriko yaliyo tokea.

Hapo nijaani kumeja maji na magari yanashindwa kupita na kuna tuktuk huku inapita na kuna matexi matatu wote wanashindwa kupita. Na kuna wengine watu wengine huku wanasimama na wanatumia bandera.

Picha inanionyesha wafanyakazi wa afya wawili wanavaa sare nyeupe. Wakiwa katika chumba cha hospitalini wakihudumia watoto wachanga wawili waliolazwa kwenye kitanda.

Mtowa huduma wa afya inaweza kuwa muguza au daktari akiwa anamuangalia au kumtunza mtoto mchanga aliye kwa kitanda maalum ya hospitalini.

Mtu mzima akipokea chanjo kwenye mkono wake wajuu wa kushoto. Mhudumu wa afya anaonekana akimchanja kwa kutumia sindano huku akitumia pamba kusafisha sehemu ya sindano.

Kuna weza madini ya chuma inayoitwa feosol . Dawa hii ni virutubisho vya madini ya chuma vinavyo kusudiwa kusaidia watu wenye upungufu wa damu.

Picha inaonyesha chupa ya dawa ya virutubisho aina ya vitamini D3 kutoka kampuni ya Now ikiwa imefunguliwa na vidonge vya jell viong’aavyo vya manjano

Zoezi la huduma ya afya katika jamii ambapo wahuduma wa afya waliovaa makoti ya buluu na barokoa wanamkangua mzee aliyeketi kwenye kiti mbele za makazi ya kawaida.

Majengo yanayoteketea kwa moto mkubwa, moto umeenea kwenye paa na sehemu nyingi za majengo ukitoa miale mikubwa ya moto na moshi mzito.

Wanawake wawili wakichota maji kutoka kwenye shimo dogo lililochimbwa ardhini. Mahali ambao kuna uhaba mkubwa wa maji wanatumia vifaa rahisi kama mitungi ya plastiki ya njano na bakuli kuchota maji.

Chanjo ya polio Poliovac aina ya chanjo inayolinda dhidi ya ugonjwa wa polio ,ugonjwa wa kupoza ili imetengenezwa kwa matumizi ya sindano. Ina alama ya joto ilikuitumia kama imehifadhiwa katika joto linalofaa.

Hii picha inanionyesha shughuli ya utoaji wa chanjo kwa watoto. Mama amembeba mtoto mchanga huku akitoa huduma ya afya.

Mtu anaosha choo na yeye anavaa t-shati nyekundu na anaosha choo na hii choo hapo naona kuna picha.

Mhudumu wa afya akiwa anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanamke kwa kutumia kifaa maalum cha sindano.

Kuna daktari na msichana anaketi hapo, huyu daktari anamwangalia huyu mwingine, na huyu ni daktari anavaa kiuno na anavaa sare ya nyeupe.

Hapo ni hospitali ya meno, mtu mmoja anatibiwa na mwingine anakaa kama anasaidia, huyu daktari anavaa tishati nyeupe na huyu mwingine anavaa tishati samawati.

Chupa ya virutubisho vya afya viliyoandikwa Sol D kutoka kampuni ya Genetic Nutrition . Ni vitamin D nyenye kipembo cha

Hapo kuna mtoto mdogo na watu wawili wamesimama. Mkunga hapo anavaa maski na kioo na tishati rangi yake ni buluu.

Makarani wa sasa au maafisa wa ukasanyaji takwimu akiwa tayari kwa kazi ya uaandikishaji au ukusanyaji taarifa.

Hapo kuna mtu mmoja na anapewa dawa shambani. Na akomashine na na amevaa gloves na koti nyekundu.

Hapo inakaa ndani ya hospitali na kuna mtoto mdogo amelala hapo. Na huyu mama anavaa maski na tishati samawati.

Madaktari watatu wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakimfanyia wagonjwa upasuaji wamevaa mavazi maalum ya upasuaji yenye rangi ya samawati pamoja na gloves , barakoa, na kofia za upasuaji, kwa ajili ya kuzingatia usafi.

Zitheoni 250 ni jina la dawa ya vidonge vya Azithromycin yenye kipembo cha miligramu 250 ya kiambato hai. Dawa hii ni ya kuwa bakteria na kutumika kutibu magonjwa.

Watu watatu waliovaa barakoa wakiwa ndani ya jengo. Mbele ya mandundu ya bidhaa zilizoandikwa kubwa mmoja wao aliyevaa koti cheupe kama la daktari ama mhudumu wa afya.

Aina mbalimbali za virutubisho vya lishe vyenye vitamini D3 vinavyotumika kusaidia afya ya mifupa, kinga ya mwili na hali ya hasia.

Mwanaume aliyeketi kando ya mashini ya incubator akiangalia au kumshika mtoto mchanga aliye zaliwa, mtoto huyu yuko ndani ya incubator kifaa maluum kinachotumika katika hospitalini.

Mtoto mwenye vipele au vipele vikubwa vinavyoonekana sehemu nyingi za mwili hasa kwenye mikono miguu na mapacha hali hili inaone

Mama aliyelazwa hospitalini akiwa ameketi kitandani huku akimshikilia kwa upendo mtoto mchanga. Mama huyu amevaa gauni ya hospitali ya rangi ya waridi.

Eneo la makazi ya muda au kambi ya wakimbizi waliohamishwa katika mazingira ya ukame au jangwa. Makazi haya yamejengwa kwa vipande vya muda vilivyofunikwa kwa plastiki.

mwanamke akitoa mafunzo au kwa kuuliza wanawake wa jamii ya kiasili wa kimasai katika eneo la mashambani au mjini

Vitu mbalimbali vinavyohusishwa na imani za jadi au matambiko ya kijani, vitu hivi vimewekwa juu ya kitambaa chekundu na cheusi.

Hii ni vitu ya msai wanatengenezwa mkono. Na hizi kuna kitu ya hasa ya nyekundu na nyeupe na kuna nyeusi naonekana. Mara nyingi hutumika kama ishara za kimani.

Kuna mtoto mdogo anapewa polio. Na huyo daktari anampea polio, anavaa tishati nyeupe na anavaa kioo. Na huyu mama mwingine anavaa kofia na koti.

Hapo kuna mtu wawili. Mtu anayeangalia hapo ndani ya mdomo na huyu ni daktari wa meno. Ni mtaalamu wa afya ya meno na uti wa mgongo ambayo hushughulika na utunzaji

Vifaa vya tiba au tambiko vya jadi ambavyo mara nyingi hutumiwa na waganga wa kienyeji au watu wanafanya shughuli za kitamaduni na kiroho.

Kituo hiki kimewekwa nje ya jengo karibu na mimea na sakafu ya lami na matofali. Aina hii ya kituo hutumika sana maeneo ya umma kwa madhumuni ya usafi na kuzuia maambukizi ya magonjwa kama vile covid-19 .

Eneo la mganga wa tiba asili anayejiita daktari Mduba ambaye anatoa tiba ya magonjwa mbali mbali kwa kutumia dawa za kienyeji. Dawa hizo zimekuwa kwenye chupa za aina mbali mbali.

Mhudumu wa afya ambaye ameketi mezani amevaa barakoa na fulana iliyoandikwa ministry of health na ICAP, taasisi inayosaidia katika huduma za afya.

wafanyikazi wa afya wakiwa wameshika masanduku nyekundu yenye imeandikwa zipline masanduku haya yanaonekana kuwa ya afya ,matibu au data

Hii picha inanionesha watu wawili. Na watu wawili wanakota chafu na wanavaa gloves na wanavaa mask na wana wanavaa tishati nyeupe.

Na kuna madaktari naadunga sindano kwa mgongoni na yule anadungiwa sindano anavaa T-shirt kijani na anavaa mask .

Huyu daktari anadunga mtoto chanjo na mwingine anaketi chini na ako na mtoto. Huyu daktari amevaa T-shirti jeupe.

Mwanawake akiteka maji kutoka kwenye bombo la maji lilipo nje ya nyumba yake. Anaonekana mwenye furaha na tabasamu huku maji yakitiririka kwenye chombo cha plastiki.

Mazingira ya ukame mkali katika eneo la Kamba. Ardhi ni kavu sana, nyekundu, na imejaa vumbi. Huko miti ikiwa imekauka au haina majini kabisa. Mbele ya picha kuna mwanamke aliyevaa buibui jeusi akisimama kati ya mizogo ya mifugo waliokufa.

Darasa lenye wanafunzi walioketi wa darasani wakimsikiliza mwalimu au muingizaji aliye mbele yao. Mazingira yanaonanisha kuwa hii ni shule ya msingi au ya sekondari katika eneo la jijini au mtaa.

Mhuduma wa afya mwanamke aliye amevalia sare za hospitalini akimhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, mtoto amelezwa kwenye kitanda cha hospitalini cha watoto wachanga.

Wateknolojia wawili wa afya ya meno, madaktari wa meno, wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha madaktari wa meno na ndani ya chumba cha kliniki. Wote wawili wamevaa mavazi meupe ya kazi.

Kundi kubwa la nzige waliovamia eneo la mashambani, watu wawili wanaonekana wakiwa katika kundi hilo mmoja akiwa amevaa shati la buluu na mwingine suti jeupe.

Hapo kuna mtu anasimama na anaosha mikono. Huyu anavaa mask na koti nyeusi na ana.

Mtu akinawa mikono kwa sabuni ambapo mikono yake imejaa povu jingi, hili ni tendo muhimu la usafi wa kibinafsi, afya ya jamii.

Bango dogo la mtangazo liliwekwa juu ya nguzo ya umeme, likiwa na ujumbe wa mtu anayejiita Daktari Jikongo. Bango hilo linatangaza huduma za kishirikina au tiba madala.

Barabarani inakaa kama imevunjika na mto au maji na kuna watu wanasimama hapo ndo wanaangalia hizi vitu na hii.

Chanjo ya homa ya manjano, yellow fever vaccine inayotumika stanvril kushoto ni chupa ya chanjo yenye maandishi stanvril powder for yellow vaccine .

Mwanaume anafanya mazoezi ya tiba viungo, kwa kutumia mashini maalumu inayosaidia kuimarisha misuli ya mikono.

Hapo ndani ya gari la wagonjwa, ambalo limeandaliwa kwa ajili ya huduma ya dharuru ya matibabu. Kimewekwa upande wa kulia tayari kwa kumbeba mgonjwa akiwa amelala.

Tukio rasmi ya uzinduzi wa mradi wa maji safi au kituo cha kuchota maji, watu kadhaa wakiwemo Ruto, mzungu aliyevaa suti ya kijivu na mtu mwingine mweusi aliyevaa suti nyeusi.

Sindano na chupa ya chanjo iliyoshikwa na mkono uliyovaa gloves nyeupe ya kitabibu. Hii ni picha inaonyesha na huduma za afya.

Hapo kuna mtoto mmoja na watu wawili. Mmoja anamdunga na mtoto ni daktari na mwingine anavaa maski ni kama mtoto wa baba.

Chupa ya vidonge vya iron kutoka kampuni ya Nature's Bounty. Vidonge hivi vina six nine milligram ya iron na vinakuja kwa jumla ya vidonge mia moja kwa chupa.

Mtoto akiwa anapewa chanjo na mhudumu wa afya, mtoto akiwa anasimama au anashikwa na mwengine huku mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya hospitalini na glovu akimpatia shindano ya chanjo kwenye mkono au paja.

Mfanyikazi aliyevalia mavazi maalum ya kujingaa, mavazi ya kinga ya mwili mzima, gloves na barakoa ya gesi, akiwa anabeba mtungi mwili ya kimiliki ya kiasi yenye sumu.

Athari za mafuriko katika eneo ya jamii ya wafungaji au kijijini maji yamejaa kila mahali. Na yamezunguka nyumbani ya chati ya.

Picha inanionyesha mganga wa jadi akiwa ndani ya nyuma ya asili. Ameketi chini kwenye mkeka wa nyasi akiwa anashughulika na mizizi au dawa ya asali.

Moto kubwa wa misituni unaendela kuwaka. Moto hua inateketeza miti na vichaka kwenye eneo la mlima au mteremko wa ardhi.

Naona ni kama msituni na watu wawili, na mhudumu daktari anadunga mwingine. Na wanaodungiwani ni wanawake na anketi, huyo mwingine anasimama.

Hizi picha inanionyesha matafiti au mtaalamu wa mabarara akiwa anafanya kazi ndani ya chumba maalum cha mabarara amevaa mavazi ya kujinga akiwa ni moja na koti jeupe

Hapa ni hospitali ya meno, dental care ,na hapo kunaandikwa na kuna tv .Huko tunaoana mtu mmoja anaecheka na anavaa t-shiti nyeusi.

Kuna watu wawili, watu wawili ni wnawake naona wako ndani ya ofisi, mmoja anakalia kiti na anamaliza kiti ingine.

Hii picha inaonyesha duka, hii duka ni duka la kutengenezwa mikono, ninaona chupa mingi na.

Choo cha mashino kilichojengwa kwa mbao na bati katika eneo la kijijini. Choo hiki kinapaa na bati na ambalo ikionyesha kuwa na sehemu mbili tofauti za matumizi.

Dukala la timba sidi ambalo linatoa huduma mbalimbali za kiafya kwa kutumia dawa za miti shamba. Kuna rafu zilizojaa zizi

Mhuduma wa afya alieka katika mazingira ya kiliniki ya meno mhuduma huyu aliyevalia sare za rangi ya blue nakuva barakoa pamoja na kofia ya usafi .Anaonekana akisafisha vifaa vya meno kwenye kiti maalum.

Hapo kuna watu wawili. Na mmoja daktari ni mwanamke, na anadunga mwingine. Naona anavaa maski na sare za hospitalini.

Watoto wakichota maji kutoka kwenye chanzo kichafu ambacho hakijafunikwa na maji hayo yanaonekana kuwa machafu na yenye uchafu wa plastiki.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi kamili ya kujikinga, wakifanya shughuli ya kuondoa au kuua vimelea hatari kupita kunyunyizia dawa maalum.

Kuna hapo chupa yake la sindano imewekwa hapo na maski. Chanjo hii ni katika mfumo wa unga unaohitaji kuchanganywa kabla ya kutumika.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga na akifanya kazi ya kupuliza dawa ya kuuwa wadudu katika mazingira ya makaazi.

Picha hii inanionyesha mwanamke aliyevaa fulani ya kijivu na suruali ya jazi akiwa ndani ya chumba safi chenye madirisha na mapazia ya buluu.

Mtaaluma wa afya akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya tiba. Mgonjwa anakaa na kunyoosha mkono wake kueleka kito cha mazoezi.

Hapo ni hospitalini, ni hospitalini ya meno na kuna daktari moja na mtu moja, huyu daktari amevaa glovsi na maski na tisheti nyeusi.

hapo vidonge wa unga la dawa kila kipengele kimejaa katika mifuko ya plastiki au chombo cha plastiki .Vidonge vya rangi ya manjano na khawia imetengwa katika mifuko ya plastiki

Hii picha inanionyesha mwanamke akiwa hospitalini akimtazama na kumhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya mashini ya incubator .

Wanawake akizima moto kwa kutumia kizimia moto. Anaelekeza kifaa hicho kwenye chombo kinacho waka moto akitoa pofu au kemikali ya kuzima moto.

Tabibu wa afya aliyevaa barakoa na glovu akichukua sanduku ya gauni kutoka kwa mwanamke wa kutumia kifaa maalum. Hii inaisharia mchakato wa uchunguzi wa afya.

Mkulima akiwa shambani akinyunyiza dawa kwenye mimea kwa kutumia bomu ya kunyunyizwa iliyobebwa mikononi. Mkulima huyu amevaa fulana ya mikono mirefu na kofia ya kufa kichwa.

Jengo lililo poromoka au kubomolewa likiwa limebaki vipande vya zege, imebaki ya ujenzi. Kando ya eneo hilo kuna mvulana aliyesimama juu ya magogo.

Chupa ya dawa iliyomwagika na kutoa vidonge vya rangi nyekundu vilivyo katika mfumo wa kapsuli, kando yake kuna kifuniko cha chupa na kipande cha karatasi chenye mistari ya rangi.

Chanjo ya homa ya manjano yellow fever inayojulikana kwa Kifaransa kama vaccin amarin stabilisé . Chanjo hii imetengenezwa na Institut Pasteur de Dakar , taasisi maarufu ya utafiti na uzalishaji wa chanjo.

Chupa kwenye picha ina jina la bidhaa Balijam ambayo inaonekana kuwa ni dawa ya mitishamba, herbal medicine au kirutubisho. Kwenye lebo yake kwa Kiswahili na yanaonyeshwa kuwa dawa hii inalenga matatizo ya nguvu za kiume.

Chanjo hii hutolewa kwa kawaida kwa watoto wadogo kama sehemu ya ratiba ya chanjo ya lazima, lakini pia kwa watu wazima ambao hawajawai kupata chanjo au maambukizo ya awali.

Hapo kuna watu wawili na mmoja ndogo. Kuna daktari anapea polio kwa huyu mtoto, na mamake ako hapa. Naona anapima polio huyu daktari. Anavaa t-shirt nyeusi.

Daktari akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum kuangalia ndani ya sikio. Mgonjwa mwanamke aliyevaa koti la ngozi na sekafi anaonekana kwa mtulivu wakati wa uchunguzi huo wa kiafya.

Zoezi la kupuliza dawa ya kuua vidudu au wadudu katika soko au gala la kuathiria mazoea ya chakula. Mazingira picha imepigwa katika soko au.

Picha hii inanyonye tuktuk pia hujulikana kama bajaji zikipita kwenye barabara iliyofurika maji kutokana na mvua kubwa, angalau bajaji tatu zinaonekana zikiwa na maandishi kama Wisdom Mastermind .

Kundi la watu walio valia barakoa wakiwa mbele ya jengo miongoni mwao wamo mavazi wa polisi waliovaa sare rasmi mmoja akiwa kwenye sare ya kahawia na mwingine kwenye sare ya blue ya polisi wa Kenya.

Tiba hii inaonekana kutumika kwenye shughuli za jadi kama vile uganga au tiba za kienyeji. Kuna vitu kama mayai, pembe za wanyama, chupa zenye dawa na manyunyu.

Hapo ni hospitali ni ya meno na kuna mtu mmoja analala anaangaliwa kwa mdomo yake ni kama anaangaliwa kwa meno. Na mtu anasimama huyo daktari anavaa gloves na t-shirti samawati.

Hapa inakaa ni mahali ya kuchota maji na kuna watu wengi kila mmoja ana wheelbarrow yake na kuna mtungi hapo wanachotea maji.

Hapo kuna madawa mengi na wengine wako na chupa na wengine hawana wameweka hapo. Hawa rangi yake ni kijani na samawati na wanaonekana ni dawa ya kutumika.

Hapo kuna chanjo ya MMR ambayo inatumika mgonjwa wa matatu, zile na kadhalika. Mtu aliyevaa gloves za rangi ya buluu ameshikilia sindano na chupa ya dawa ya chanjo hiyo.

Mwanaume akichanjwa sindano ya chajo kwenye mkono wa juu. Anaonekana kufumba macho kwa nguvu uenda kutoka na maumivu madogo au wasiwasi wakati wa kuchomwa shindano.

Hii picha inanionyesha chupa ndogo za chanjo yenye maandishi yanayoonyesha kuwa ni za chanjo ya surua na mtumbwitumbwi.

Jengo lililobomoka na watu wengi wamekusanyika juu na kuzunguka eneo la ajali. Kuna mavazi waokoaji waliovaa sare maalum za zimamoto na wahudumu wa huduma za dharura wakiendelea na juhudi za kuwaokoa watu.

Dawa ya Risperdal tablets four milligrams ambayo ni hii ni Risperdal hii ni dawa ya antibiotic inayotumika kutibu hali.

Chupa yenye kofia nyekundu iliyojaa gonjwa kwa ajili ya uchunguzi wa maabara. Chupa hiyo imeandikwa urine sample erection microbiology ikionyesha sampuli hiyo ni kwa ajili ya kupima maambukizi.

Mkazi wa afya au fundi akiwa katika eneo la ukajuzi, akifanya kazi ya kusafisha mitungi, ya gesi ya oksijeni. Mtu huyu amevaa koti jeupe na mabara.

Picha inanionyehsa chupa ya chanjo inayoitwa polovic ambayo ni chanjo ya kuzuia ugonjwa wa polio. Ugonjwa wa virusi unaoambukizwa Kwa urahisi na unaeza kusababisha ulemavu wa huduma hasa Kwa watoto.

Picha hii inanionyesha chanjo ya homa ya manjano inayojulikana kwa jina la stamaril . Hii ni chanjo hai inayotolewa kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya homa.

Picha hii inanionyesha mhudumu wa afya akimpa chanjo mzee mmoja. Mzee huyu amevaa barakoa ya uso na shati yenye mchoro ya rangi ya kahawia na njano. Anaonekana amekaa kwa utulifu huku mkono wake wa kushoto ukiwa.

Hii picha inanionyesha wasichana wawili, na mmoja ni kama amezaa mtoto mmoja mdogo na mwingine amekuja na, amekuja naye na nguo za kupatia watoto.

Picha hii inanionyesha madharumu wa afya kuendesha. Ni madharumu wa tabia ya viungu, akimuudimia mgonjwa ambaye amelala kitadani. Madhalumu uyu anainua mguu wa mgonjwa kwa uangalivu, jambo linaloasheria afanye mazoezi..

Hii inanionyesha chupa ya dawa ya iliyoandikwa ibuprofen. Ibuprofen ni dawa ya kupunguza homa, uvimbanji au mchimbuko, inapatikana kwa mfumo wa viungo.

Picha hii inanionyesha chupa ya kirutubisho cha lishe kiitwacho ironplus kutoka kampuni ya Doctor's Recipes . Kirutunisho hiki kina virutubisho muhimu kama madina ya chuma vitamin C .

Hii picha inaonyesha chanjo ya homa ya manjano yellow fever pamoja na sindano na chupa nyingine za dawa au chanjo.

Picha hii inanionyesha sehemu ya nje ya choo cha wasichana katika shule ya sekondari iitwayo Lango high school , ukuta wa jengo umechorwa maandishi ya kudumisha usafi wa mkono.

Picha hii inanionyesha chupa ya dawa ya miti shamba kutoka Zephania life herbal clinic yenye jina detol chupa hii imefungwa vizuri na ina label na kijani na nyeupe.

Hii picha inaonyesha watu wakiosha mikono jambo ambalo linalonyesha zoezi la usafi wa mikono kama sehemu ya tahadhari dhidi ya machukuzi ya magonjwa kama covid-19 au magonjwa ya kupunguzwa kwa njia ya kukusanywa.

Picha hii inanionyesha mlinzi aliyevalia sare ya kazi akiwa ananawa mikono kwa kutumia maji na sabuni kwenye kituo cha kunawia mikono kilichoandaliwa kwa matumizi ya umma. Kituo hicho kina pipa la plastiki la rangi.

Picha hii inanionyesha chupa nne za virutubisho vya vitamini ambavyo zimepangwa kwa mstari, kila chupa inawakilisha bidhaa tofauti za kuongeza nguvu mwilini na kusaidia afya ya mwili hasaa.

Hii picha inanionyesha wasichana wawili na wao ndio wanatengeneza maski na hii mashini inakaa kama mashini ya kutengeneza maski. Wawili hao wanavaa t-shirt nyeupe.

Hii picha inaonyesha kundi kubwa la nzige wakishambulia mimea wa mahindi. Nzige hawa wako wengi na wamejaa kwenye kochi la mahindi.

Picha hii inanionyesha chupa na mkopo ya dawa au bidhaa za tiba badala ambazo zimeekwa mezani. Kila chupa ina tofauti, naona SP, DEJA na nyingine.

Hii picha inanionyesha mkono wa mtaalamu wa afya ambaye anashika chupa ya dawa a shindano, na shindano yenye kichupa cha buluu. Inaonekana kuwa mtaalamu huyu anaandaa dawa kwa ajili ya kuchoma sindano kwa mgonjwa mazoezi haya.

Picha inanionyesha madaktari au wahudumu wa afya wakiwa katika chumba cha upasuaji, wamevaa mavazi ya kujingana kama vile gloves kofia ya suti.

Hii picha inanionyesha daktari mmoja na huyu daktari ni daktari wa watoto na anavaa T-shati nyeusi na kofia.

Hii picha inanionesha daktari wa meno akimhudumia mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa maneno na ameweka mdomo wazi.

Picha hii inanionyesha chupa ya dawa ya asili imeandikwa HJN kwa herufi kubwa ya kijani, chupa hii imefungwa vizuri kwa kutumia kifuniko yenye muhuri wa usalama imeandikwa security seal ishara kuwa bidhaa.

Hii picha inanionyesha tukio la huduma ya afya hasa kwa mtoto mdogo. Kuna wanawake wawili kwenye picha mmoja wao amevaa koti jeupe na kidaktari mwanawake wa pili waliovaa kilembea cha buluu.

Picha inanionyesha kuwa dawa inaitwa Lumifen yenye vibao vya Artemether na Lumefantrine . Mfuko una rangi ya kahawa na maandishi ya nje yaliyoandikwa kwa herufi nyeupe. Kuna alama ya kipatia.